eneo la benki likiwa na watu wawili, ambao mmoja ni mfanyakazi wa benki ni mwingine ni mteja wa benki, wakiwa wanabadilishana fedha aina ya dola na ambapo mteja huyo akiwa anahesabu hizo fedha.

Duka la bidhaa za maziwa, likiwa na picha za maziwa na baadhi ya bidhaa, zinazoweza kupatikana hapo dukani pia na namba za simu ambazo mteja anaweza akazitumia kwa ajili ya kumtafuta mwenye duka ili aweze kupata huduma hizo.

Wauzaji wa samani za ndani wakiwa wametengeneza kitanda, ambacho ni kizuri na muonekano mzuri. Kitanda hicho kina sehemu ya juu na sehemu ya chini. Ili mtu aweze kupanda juu anatumia ngazi hizo, ambazo pia zinatumika kama droo ili kupanda juu.

Watengenezaji wa samani wakiwa wametengeneza bidhaa tofautitofauti ikiwemo: kitanda ambapo ina kabati mbili upande wa kulia na upande wa kushoto, wakiwa wameweka nje sehemu ambayo kuna mwanga mzuri.

Soko la nguo. Baadhi ya watu wakiwa wananunua nguo katika duka hilo la nguo, wakiwa wanahudumiwa na muuzaji. Nguo za aina tofauti sanasana zikiwa ni nguo za wanawake.

Duka kubwa kwa ajili ya kufanyia manunuzi. Duka hilo likiwa na maeneo mawili ambayo ni Buti kato na regula, wakiwa wanatoa punguzo la bei hadi asilimia arobaini kwa bidhaa zao.

Duka kubwa la kisasa liitwalo "LIQUOR STORE" ambalo lina vinywaji mbalilmbali, ikiwemo soda, vinywaji vya kilevi, maji na ambavyo havina kilevi. Duka hilo ambalo limepangiliwa vizuri na mpangilio mzuri, ambapo mteja ni rahisi kuchukua bidhaa.